Jengo kubwa la ghorofa lenye ukuta wa rangi ya chungwa na vioo vingi, ambao hutumiwa na benki ya INM kama moja ya matawi yake, na kuna bango kubwa lenye rangi ya bluu na kwa ndani kuna mashine maalumu inatumiwa na wateja kwa ajili ya kuweka hela zao.

Tangazo la kibiashara kutoka benki ya ushirika ambayo ina picha ya mwanaume aliyevaa vazi la kijani, huku akiwa ameshikilia simu yake kwa furaha na pembeni kuna maandishi meusi na ya kijani, yakimueleza mteja kwamba unaweza kufanya malipo au kupata huduma zote za kibenki kwa kupitia mtandao.

Sehemu ya ndani ya gari linalouzwa, ambalo limefunguliwa madirisha yake pamoja na baadhi ya milango, lina sehemu ya uwazi kwa juu, na vitu vyake vya ndani vina rangi nyeusi, na kuna kapeti yenye rangi kama kahawia.

Ndani ya jengo kubwa lenye ukuta mweupe pamoja na madirisha kwa juu, kuna magari mengi ya kisasa, ambayo yameegeshwa kwa ndani kwa ajili ya kuwaonyeshea wateja mbalimbali wanaokuja hapo ili kununua, na magari hayo yana rangi nyeusi na nyeupe.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi, na kwa nje kuna maputo mengi yenye rangi ya bluu na nyeupe, na bango kubwa jeupe lenye maandishi, na kwa ndani kuna jokofu lililo jaa madumu yenye maziwa hayo na pia mashine maalumu ya kuuzia kinywaji hicho, na kuna wateja wamekuja hapo kufanya manunuzi.

Eneo la ndani la jengo la muuza maziwa ambapo kuna wateja watatu wameketi kwenye viti vya plastiki huku wakiwa wanakunywa maziwa kutoka kwenye glasi zao, na pembeni kuna majagi makubwa mawili yamejaa kinywaji hicho na pia kuna geti ama mlango wenye rangi ya bluu wenye picha ya maziwa yanayopatikana hapo.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambapo kwa chini ina matairi mekundu. Na kifaa hicho kina rangi ya bluu pamoja na maandishi meupe na picha ya ng’ombe wengi na mtoto wa kiume aliyeshikilia glasi ya maziwa. Na kwa juu kuna skrini mbili pamoja na sehemu ndogo kwa chini yenye mlango wa fedha kwa ajili ya kukingia maziwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo imesimamishwa karibu na ukuta mweupe, na ina rangi ya bluu pamoja na picha kubwa ya ng'ombe na maandishi yenye rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe. na kuna sehemu kwa ajili ya kuandikia kiasi unacho kihitaji na kufanya malipo na sehemu nyingine kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, inayoitwa " EDEN" ambayo ina rangi ya kijani, bluu na malai; na kuna picha kubwa ya glasi iliyojaa maziwa na ng'ombe. Na yupo amebofya kwenye sehemu ya kuandikia kiasi unachokihitaji, huku mkono mwingine ukiwa unakinga maziwa hayo.

Mshine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo imesimamishwa mwanzoni mwa ukuta na ina rangi ya bluu, pamoja na maandishi makubwa meupe na bluu na kuna picha kubwa ya ng'ombe anayekula nyasi na glasi iliyomiminiwa maziwa.

Mashine malumu ya kuuzia maziwa ambayo ni ndefu ina rangi ya bluu pamoja na maandishi makubwa meupe na mekundu, na picha kubwa ya ng'ombe na glasi iliyojaa kinywaji hicho na pia ina sehemu kuu mbili juu sehemu ya kubofya na kukingia na imeegeshwa kwenye ukuta mweupe.

Mashine kubwa ambayo ni maalumu kwaajili ya kuuzia maziwa yenye rangi ya blue na maandishi makubwa mekundu na meusi, pamoja na picha kubwa ya glasi iliyojaa maziwa na ng'ombe na ina milango miwili yenye mipini na kwa pembeni kuna watu.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu na maandishi makubwa meupe na meusi na ina mlango mmoja ambao una mzunguko wa mbao nyeusi, na kuna sehemu kuu mbili kwa juu moja kwa ajili ya kubofia ilikuandika kiasi unacho kihitaji na kufanya malipo, na nyingine ni kamlango kadogo karangi ya fedha kwa ajili ya kukingia maziwa hayo.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi na lina mageti meupe yaliyofunguliwa yenye maandishi makubwa, na ndani kuna kabati la vioo ambapo ndani yake kuna madumu makubwa yenye rangi ya njano, chujio pamoja na majagi, na kuna watu wakisubiria kupewa huduma.

Mwanamke mmoja amesimama nje ya banda dogo ambalo liko wazi na ndani yake kuna mashine kubwa maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya bluu na pia kuna picha kubwa ya ng’ombe. Na kuna sehemu kwa ajili ya kufanyia malipo na kuandika kiasi unachokihitaji, na sehemu nyingine ya kukingia kinywaji hicho.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa, ambayo imesimamishwa ndani ya chumba, na inarangi ya bluu yenye inamaandishi makubwa meusi, mekundu, na meupe, na kwa chini kuna picha kubwa ya ng'ombe, na pia ina mpini mweusi kwa ajili ya kufungulia mlango wake.

Ndani ya duka, kubwa ambalo lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama: vyombo, vifungashio vyenye unga, kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina milango miwili na kuna maandishi makubwa ya rangi nyeupe na ya njano, na picha kubwa ya ng'ombe na kuna sehemu kwa ajili ya kubofya ili kuandika kiasi unachokihitaji, na kufanya malipo na upande mwingine kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu na maandishi meupe na mekundu na picha ya ng'ombe pamoja na glasi ikiwa inamiminiwa maziwa hayo na ina sehemu kuu mbili kwa juu, sehemu ya kubofya na nyingine kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho na imesimamishwa kwenye eneo la uwazi.

Ndani ya duka kuna kijana mdogo anayeangalia rafu pana ambayo imejaa vifungashio vya aina mbalimbali, kama vile madumu, maboksi na hata mifuko midogo ya plastiki, iliyojaa maziwa kutoka makampuni tofauti.

Ndani ya duka lenye ukuta mweupe, kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa, ambayo ina rangi ya bluu na maandishi meupe na picha ya ng'ombe, na glasi imejaa kinywaji hicho na kwa pembeni kuna rafu imejaa paketi mbalimbali za unga.

Mashine maalumu yakuuzia maziwa yaliyo freshi imesimamishwa ndani ya chumba chenye milango ambayo iko wazi na kifaa hicho kina rangi ya bluu pamoja na maandishi makubwa yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi na picha ya ng'ombe na kwa juu kunasehemu ya kubofya ilikuandika kiasi unachokihitaji na kufanyia malipo na kushoto kuna sehemu ya kukingia maziwa hayo.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati la mikono mirefu lenye rangi ya zambarau anakinga maziwa kutoka kwenye mashine maalumu ya kuuzia kinywaji hicho, ambayo ina rangi ya bluu pamoja na maandishi makubwa meupe na kwa pembeni kuna sehemu maalumu kwa ajili ya kuandikia kiasi unachokihitaji na kufanya malipo.

Mwanaume mmoja aliyea nguo za kijivu na kofia nyeusi, amesimama ndani ya kibanda kilicho wazi ambacho kina mageti ya kijani, pia ndani yake kuna mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi yenye rangi ya kijani, bluu na nyeupe pamoja na maandishi makubwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi kutoka kampuni ya "TakeWin" ambayo ina rangi nyeupe na dhambarau, na kuna picha kubwa ya mtoto wa kike alieshikilia gilasi ya maziwa hayoo, na juu kuna sehemu maalumu kwa ajili ya kubofya ili kuandika kiasi unachokihitaji na kufanya malipo na kushoto kuna sehemu ya kukingia ambapo na kikombe kidogo cheupe.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi imesimamishwa ndani ya chumba, inarangi bluu na nyeusi na maandishi makubwa meusi na mekundu pamoja na picha ya ng’ombe, na ina sehemu ya kubofya na pia nyingine ya kukingia maziwa hayo.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya mashine maalum ya kuuzia maziwa yaliyofreshi, ambayo ina milango miwili pamoja na maandishi mekundu na picha kubwa ya ng'ombe, huku mkono wake mmoja ukiwa kwenye sehemu ya kubofya ili kuandika kiasi anachokihitaji na mkono wake mwingine uko kwenye sehemu ya kukingia kinywaji hicho.

Mwanaume mmoja amevaa fulana nyeupe anamimina maziwa kutoka kwenye jagi kwenda kwenye kikombe chenye rangi ya chungwa, amesimama pembeni ya mashine maalumu ya kuuzia kinywajii hicho ambayo ina sehemu mbili kwa ajili ya kufanyia malipo na kukingia kinywajii hicho na kwa chini Kuna vikombe kwa ajili ya kunywea maziwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa freshi ambayo imesimamishwa mbele ya geti lenye rangi ya kijivu, na kifaa hicho chenye rangi ya kijani na bluu pamoja na maandishi makubwa mekundu na meupe na picha ya ng'ombe, na mtoto wa kike aliyeshikilia glasi ya kinywaji hicho na mlango wake umefunguliwa.

Mwanaume mmoja, aliyevaa vazi kubwa lenye rangi ya bluu iliyokoza. Anabofya kwenye mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina rangi ya kijani na bluu, pamoja na picha kubwa ya ng'ombe na mtoto wa kike aliyeshikilia glasi ya kinywaji hicho.

Mwanamke mmoja, ambaye ni mfanyabiashara wa maziwa, anamimina kinywaji hicho kutoka kwenye kopo kubwa kwenda kwenye jagi, na yuko ndani ya duka lake, ambapo kuna ukuta mweupe na kijani na kwa juu kuna picha kubwa ya ng'ombe aliyechorwa.

Mashine kubwa ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu na maandishi makubwa meupe na bluu pamoja na picha kubwa ya ng'ombe na glasi iliyojaa kinywaji hicho, na kwa juu kuna sehemu maalumu kwa ajili ya kuandika kiasi unachokihitaji na kufanya malipo na pengine kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho, na pembeni yake kuna mashine nyingine ndogo maalumu kwa ajili ya kuuzia maji.

Duka la muuza maziwa ambalo liko wazi, na kwenye mageti yake kuna makaratasi yenye rangi ya kijani, nyekundu na bluu yenye maandishi pamoja na picha kubwa ya ng'ombe, na kwa ndani kuna kabati ndogo pamoja na mashine maalumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi ambayo ina picha kubwa ya ng'ombe, na pia kuna mwanaume aliyeinama huku akiwa anafagia.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa ambayo ina rangi ya bluu, nyekundu na nyeupe, pamoja na maandishi makubwa yenye rangi nyeusi na bluu na nyeupe . Na ina mzunguko ambao wenye rangi nyeusi. Na ina sehemu kuu mbili, sehemu ya kuandikia kiasi unachokihitaji na kufanya malipo na nyingine kwa ajili ya kukingia maziwa hayo ambapo kuna jagi dogo.

Duka la muuza maziwa ambalo limefunguliwa mageti yake na kwa nje kuna ukuta wenye rangi ya bluu, kijani na kahawia iliyokolea pamoja na mistari meupe na kuna maandishi makubwa na kwa ndani kuna kabati kubwa la mbao lenye vioo.

Mashine malumu ya kuuzia maziwa yaliyo freshi, ambayo ina jina la "TASSMATT", yenye milango miwili; na ina rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe na ina sehemu juu kwa ajili ya kuandika kiasi unachokihitaji na kufanya malipo, pamoja na sehemu nyingine kwa ajili ya kukingia kinywaji hicho.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa, ambayo imesimamishwa sehemu ya uwazi. Na ina rangi ya bluu, nyeupe na kahawia; pamoja na picha kubwa ya ng'ombe; na maandishi yenye rangi nyekundu na kahawia. Na kuna sehemu ya kubofya pamoja na sehemu ya kukingia kinywaji hicho.

Mwanaume mmoja aliyevaa vazi lenye rangi ya bluu iliyokoza akiwa anaranda mbao kwa kutumia kifaa maalumu; ambapo mbao hizo hutumiwa kutengeneza bidhaa mbalimbali za samani kama vile: vitanda, madawati na viti.

Eneo la ndani la duka la wauza samani ambapo Kuna bidhaa mbalimbali kama seti za makochi zenye rangi ya kahawia, dhahabu na kijivu pamoja na meza zenye mapambo na ukutani Kuna picha za kubandika.

Eneo la wazi ambapo hamna nyasi kuna kitanda kikubwa ambacho kina chaga zake tayari na kwa pembeni kuna madumu meupe pamoja na makopo na pia toroli kubwa na samani hii inauzwa.

Mafundi wawili ambao wapo kwenye eneo la biashara. Wa kulia anaranda mbao kwa kutumia kifaa maalumu huku wa kushoto anakata kwa kutumua mpinde wenye mkono mmoja, na mbao hizi hutumika hasa kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la mfanyabiashara wa bidhaa za samani, ambapo kuna vitanda tofauti vimepangwa, kwa mfano vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi na mbao yenye rangi ya kaki, na kwingine kuna kitanda chenye rangi nyeupe na pia kuna vyuma vya kubebea mapazia.

Eneo la ndani la duka la muuza samani ambapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile seti ya makochi yenye rangi ya kijivu tena mto wake, meza fupi ya mbao na kwa nyuma kuna vitanda vyenye magodoro na mito yake, na pia kuna vyombo mbalimbali vya nyumbani kama vile maua na picha za kubandika ukutani.

Seti mbalimbali za makochi, yenye rangi ya kijivu, kijani, na bluu iliyokoza, zikiwa zimepangwa ndani ya duka la wauza samani na pia kuna bidhaa zingine kama meza ndogo pamoja na makabati yenye muundo tofauti.

Eneo la ndani la duka ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za samani kama vile siti za makochi yenye rangi ya bluu na kijivu pamoja na mito yake, meza za kulia chakula zikiwa na viti vyake na meza fupi za kahawa ambazo zinamapambo tofauti ya maua.

Makochi ya kisasa ambayo yanauzwa, yamepangwa kwa nje na yana rangi ya dhahabu, kijivu na hata nyeusi, huku mengine yakiwa na mito yake, na kwa nyuma yake kuna jengo lenye mageti yaliyofunguliwa, ambayo ndani yake kuna bidhaa nyingine za samani.

Makabati madogo yakuwekea vitu ambayo ni ya rangi nyeupe yana sehemu ya uwazi kwa juu na kwa chini kuna droo ya kuvuta ambayo ina mbao yenye rangi ya kahawia, na yamewekwa juu ya meza tayari kwa kuwaonyesha wateja na kuwauzia.

Eneo la ndani la duka kubwa ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za samani kama vile: seti za makochi yenye rangi ya kijivu ,malai ,kahawia ikiwa na mito yake, meza ndefu yenye viti vya kijani pamoja na vitanda na magodoro yake na pia kuna mapambo tofauti kama miti ya maua na taa.

Eneo la wafanyabiashara wa samani ambapo kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa nje kama vile, seti ya makochi ya ngozi yenye rangi nyeusi ambayo inaswichi kwa ajili ya kuchajia simu, kwa pembeni kuna makochi yenye rangi nyeupe na kwa upande mwingine kuna gari lililoegeshwa karibu na geti.

Sehemu ya ndani ya duka la wauza samani, ambapo kuna bidhaa mbalimbali, kuna siti za makochi ya rangi ya kijivu ikiwa na mito yake. Nyingine ina rangi nyeupe na kahawia pamoja na makabati madogo yenye rangi ya kahawia na meza fupi.

Vitanda vingi vya dabo deka ambavyo vimetengenezwa na mbao na chuma, uku baadhi vinarangi ya bluu na na nyeupe huku vingine vinarangi ya kahawia na nyeusi, na vimepangwa katika eneo la biashara la muuza samani ambalo lipo karibu na barabara ya lami.

Kwenye eneo la biashara la muuza samani, kuna seti kubwa ya makochi yenye rangi nyeusi, ambayo ina mito yake yenye mistari meupe, kijivu na nyeusi na katikati kuna meza fupi moja ambayo ina stuli zake mbili, zote zina rangi ya kijivu.

Ndani ya jengo la bashara la wauza samani, ambapo kuna bidhaa mbalimbali zimepangwa, kama vile: seti za makochi ya kisasa yenye rangi tofauti kama kijivu iliyokoza na mpauko, bluu na mengine ikiwa na mistari, na pia inauzwa na vigoda vyake.

Makochi ya kisasa yenye rangi ya chungwa na mito yake na mengine yana rangi nyeusi, huku baadhi yakiwa na vistuli vyake na meza na mengine yana rangi yeupe ambayo yako kwa nyuma na yako ndani ya duka linalouza bidhaa za samani.

Seti moj ya makochi ambayo ina rangi ya kijivu, ikiwa na mito yake yenye mistari ya rangi ya: njano, kijivu na bluu iliyokoza; na kwa pembeni kuna stuli yake ndogo. Imewekwa kwenye eneo la uwazi na mfanyabiashara wa bidhaa za samani, ambaye yupo karibu na barabara ya lami.

Mbele ya jengo jeupe kuna meza ya kulia chakula yenye muundo wa mstatili, ambayo imezungukwa na viti vinane vyenye makochi ya kukalia yenye rangi nyeusi, na yamepangwa kwenye eneo lenye nyasi fupi na meza hii na viti vyake vinauzwa.

Eneo la kuingia kwenye mgahawa ulioko kwenye hoteli, ambapo kuna mapambo tofauti kama miti iliyopandwa na taa. Na kwa pembeni kuna bango kubwa jeusi, lenye maandishi meupe na mekundu, ambayo ni orodha ya vyakula vinavyopatikana.

Mwanamke mmoja ambaye yupo na watoto wake wawili wa kiume wapo kwenye eneo la ndani ya mgahawa uliopo hotelini, ambapo kuna viti vingi vyenye rangi ya kijivu na damu ya mzee pamoja na meza yake. Na kwa chini kuna zulia kubwa ambalo lina mistari ya rangi ya zambarau, rangi ya chungwa na kijivu.

Ndani ya hoteli kuna mgahawa wenye madirisha na milango mikubwa, pia kuna nguzo ndefu ambazo zimeshikilia taa za kisasa, na ndani yake kuna viti na meza kwa ajili ya kukalia huku mengine yakiwa ni makochi yenye mito yake.

Eneo la mapokezi kwenye hoteli, ambapo kuna kaunta kubwa yenye rangi ya kahawia, ambayo ina nakshinakshi mbalimbali, kama vile maua ya urembo, na ukutani kuna saa tofauti zilizundikwa pamoja na picha, na kwa mbele kuna meza fupi pamoja na kiti cha kukalia.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli, ambapo kuna kaunta kubwa yenye rangi nyeusi na nyeupe na pamepambwa na nakshi mbalimbali kama vile, vinyago, maua na picha za ukutani, na kwa pembeni kuna viti kwa ajili ya kukalia wageni.

Ndani ya jengo la duka la kawaida, ambapo kuna bidhaa mbalimbali za vyakula zimepangwa, zinazouzwa kama vile; nyanya, mboga za majani, karoti, matango, vitunguu swaumu na pia kuna wateja wengi waliokuja hapo kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Sehemu ya ndani ya duka la kawaida, ambapo kuna rafu nyeupe iliyojaa bidhaa mbalimbali mfano vinywaji kama soda, maji na juisi, na pia kuna maboksi yenye vitu tofauti na viroba na mifuko midogo yenye chakula. Na pia kuna mwanaume na mwanamke, waliosimama kwa ndani huku wakiwa wamevaa barakoa.

Eneo la wafanyabiashara wadogowadogo ambapo kuna wanawake wamepanga bidhaa zao kwa chini, kama vile: nyanya, majani ya giligilani yaliyokuwepo kwenye ndoo, na vitunguu maji; na kwa nyuma kuna vikapu na magunia madogo. Na eneo hilo lipo sokoni.

Maeneo ya sokoni kuna mahali ambapo wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao mbalimbali za chakula wanazouza kama vile matunda, na mboga za majani juu ya ndoo, vibakuli, na hata masinia huku wenyewe wakiwa wameketi karibu, na kuna mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeupe na kofia kubwa, ambaye ni mfanyabiashara wa moja wa bidhaa hizo.

Mtaa wa sokoni wenye wanawake wengi ambao ni wafanyabiashara wadogowadogo, wakiwa wamepanga matunda yao yenye rangi nyekundu ya aina mbalimbali; kwenye visahani, visinia na makopo, kwenye barabara kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Kwenye mitaa ya sokoni, kuna mwanamke mmoja aliyevaa koti lenye rangi ya kijani, amesimama pembeni ya genge lake, ambapo anauza bidhaa mbalimbali za matunda, kama vile: machungwa, maepo, matikiti maji, ndizi na mapapai.

Mwanamke wa upande wa kushoto ambaye amevaa king'ori cha rangi nyekundu, ni mfanyabiashara wa sokoni na yupo kwenge genge lake ambapo anauza bidhaa mbalimbali za vyakula kama vile: nyanya na mboga za majani. Na anamkabidhi fungu la mboga za majani mteja wake aliyevaa nguo yenye rangi ya waridi.

Eneo la sokoni ambapo kuna wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali za chakula, mmoja wapo akiwa ni mzee aliyevaa kanzu yenye rangi ya bluu akiwa ameketi kwenye eneo lako ambapo amepanga machungwa mengi pamoja na matunda mengine yenye muundo kama wa bamia.

Wafanyabishara wadogowadogo ambao wamepanga bidhaa zao kwa chini na kuviweka juu ya magunia meupe na vitu hivyo ni kamavile mkungu wa ndizi, maboga, mahindi na vitunguu na pia kuna wateja wamekuja kwaajili ya manunuzi eneo hilo ni sokoni.

Chini ya banda kubwa lililopo sokoni, kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa za vyakula kama vile: karoti, pilipili hoho, nyanya chungu, vitunguu, na nyanya, na mboga za majani na pia kuna mwanaume na mwanamke mmoja wakiwa katikati ya eneo hilo.

Mwanamke mmoja aliyevaa sweta lenye rangi ya kijivu, ameketi chini ya mwamvuli huku mbele yake kuna makreti yaliyojaa nyanya na mbele yake kuna mwanamke aliyesimama ambaye amevaa koti jeusi ameshikili kibakuli kilichojaa matunda hayo, na eneo hili la biashara liko sokoni.

Mwanamke mmoja aliyevaa kimori cha drafti, amesimama kwenye eneo lake la biashara, ambapo anauza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile; karoti na ndizi, na eneo hilo lipo sokoni.

Eneo la ndani la biashara ambapo kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa za mtumba kama vile mikoba iliyoning'inizwa kwenye vyuma, na pia kuna wateja wengi waliokuja kufanya manunuzi, na eneo hili la biashara liko ndani ya soko.

Eneo la biashara lililopo sokoni ambapo kunauzwa bidhaa mbalimbali za urembo majumbani kama vile saa, picha za ukutani pamoja na vyombo vidogovidogo na kuna mwanaume na mwanamke mmoja wako hapo kwaajili ya kufanya manunuzi.

Eneo la biashara lililopo sokoni, ambapo kuna bidhaa mbalimbali za vyakula zimepangwa chini ya miamvuli. Na vitu hivyo ni kama vile: mkungu wa ndizi, maboga, mapapai na maembe. Na pia kuna wateja mbalimali wamekuja hapo ili kufanya manunuzi.

Eneo la sokoni, ambapo kuna wafanyabiashara mbalimbali na mmoja wapo akiwa ni mwanamke, aliyevaa nguo yenye rangi ya bluu na nyeusi na amesimama kwenye genge lake, ambapo kuna biashara mbalimbali kama vile: mboga za majani, matunda na mayai, anamkabidhi mfuko mteja wake, wenye bidhaa alizonunua.

Eneo la biashara ambapo kuna bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa kama vile nyanya, mananasi, maembe, matikiti na ndizi zilizotundikwa, na kwenye eneo hilo mwanaume ameketi huku ameshikilia gazeti, na hapo ni mitaa ya sokoni.

Maeneo ya sokoni, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa na chuma, kama vile; vikaango vya chapati na vingine vikubwa, majiko ya mkaa, masufuria, matranka kwa ajili ya wanafunzi, pia majiko ya kuchomea nyama.

Eneo la biashara, ambalo lipo ndani ya jengo lililopo sokoni, na wanauza bidhaa mbalimbali za mtumba kama vile; mikoba mikubwa na midogo kwaajili ya wanawake, pamoja na viatu vilivyoning'inizwa, na pia kuna idadi kubwa ya watu waliokuja hapo ili kufanya manunuzi.

Eneo la biashara ambapo anauza nguo za kike za aina mbalimbali za mitumba, ambapo mengine iko juu ya meza huku mengine imening'inizwa kwenye vyuma. Na eneo hili lipo sokoni na pia kuna wateja ambao wako hapa kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti yuko ndani ya chumba kikubwa ambacho ni kitupu, na kina ukuta mweupe na pia kina mlango wa vioo ambayo imezungushiwa mbao nyeusi na kwa nje kuna kibaraza ambacho kina uzio wa vyuma.

Nyumba kubwa inayotumika kama makazi ya watu imeezekwa paa la vigae, ukuta wake una rangi ya malai pamoja na madisha ya vioo na kuna tenki kubwa la maji la rangi nyeusi ambalo limewekwa kwenye baraza. Nyumba hiyo inauzio wa ukuta wenye rangi nyeupe na kwa juu kuna senyenge pamoja na nyaya za umeme na lina geti jeusi.

Ghorofa kubwa, ambalo bado lipo kwenye harakati za ujenzi na kuna sehemu upande wa kushoto, ambapo ukuta wake umepakwa kwa rangi nyeupe na jengo hili linaweza kutumika kama makazi ya watu au hata maofisi.

Ndani ya duka ambapo kuna rafu nyeupe na ndani yake kumepangwa nguo zenye rangi tofauti, ambazo ni mashati ya kiume pamoja na suruali zilizoning'inizwa kwenye chuma. Na duka hilo liko ndani ya jengo kubwa.

Ndani ya moja ya maduka kwenye jengo kubwa ambapo kuna rafu ya mbao iliyojaa viatu vya aina mbalimbali vya mtumba, kwa ajili ya wanawake na wanaume na vingine kwa ajili ya watu wazima na hata watoto huku vingine vikiwa vimepangwa kwa chini.

Eneo la biashara lililopo ndani ya jengo kubwa, ambapo kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile, mabegi na mikoba midogo iliyotundikwa na kwa chini kuna viatu vilivyopangwa juu ya maboksi, na pia kuna idadi ndogo ya watu waliokuja hapo kwa ajili ya manunuzi.

Sehemu ya ndani ya duka, ambapo kuna nguo mbalimbali za kiume, kama vile; koti za masuti ambazo zimetundikwa kwenye vyuma, pamoja na mashati yenye rangi mchanganyiko, ambayo yamefungwa bado kwenye mifuko yake ya nailoni na duka hili lipo ndani ya jengo kubwa.

Eneo la ndani la Moja ya duka ambayo yapo kwenye jengo kubwa na ndani yake wanauza nguo za aina mbalimbali kwa ajili ya wanaume . Pia Kuna vinyago vitatu ambavyo vimevalishwa mashati pamoja na suruali , huku mmojawao akiwa na koti na kwa nyuma Kuna nguo zikiwa zimetundikwa kwenye vyuma vyeusi.

Sehemu ya ndani ya moja ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa, ambalo lina taa nyingi kwa juu na pia kuna nguo tofauti zinazouzwa na zimetundikwa kwenye vyuma, huku nyingine zikiwa zimewekwa kwenye meza nyeupe na kwa pembeni kuna vioo vya kujiangalia pamoja na picha kubwa.

Eneo la ndani la moja ya maduka yaliyopo kwenye jengo kubwa, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali za wanawake kama vile: viatu virefu, raba, kofia na ngu. Na kuna midoli miwili iliyovalishwa sampuli ya nguo hizo.

Eneo la ndani la duka, ambapo kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile mikoba mikubwa na midogo iliyoning'inizwa, na viatu vya kiume na kike ambavyo vimepangwa juu ya maboksi, na pia kuna watu waliofanya manunuzi, na duka hilo lipo ndani ya jengo kubwa.

Ndani ya duka kubwa ambapo kuna bidhaa nyingi za aina mbalimbali zinazouzwa, na kwa juu kuna mabango makubwa myeusi waliyoning'inizwa, ambapo kila mmoja imeandikwa bidhaa zinazopatikana kwenye eneo hilo mfano: ya kwanza inaonyesha kwamba hapa zinapatikana bidhaa za wanawake na kuna namba kumi na sita; yanayofuata yanaonyesha kunapatikana bidhaa za wanaume na kuna namba kumi na saba.

Moja ya rafu pana ambayo iko ndani ya duka kubwa, na imejaa bidhaa mbalimbali za vinywaji kama vile; soda za kwenye chupa kubwa, juisi za kwenye chupa na maboksi pamoja na maji ya kunywa, na kwa mbele zaidi kuna jokofu.

Moja ya rafu ambayo ni pana na ina rangi ya kijivu iliyopo ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa mbalimbali za sabuni za kuogea kama vile "LUX, Geisha na Flamingo" na kwa chini kabisa kuna miche mirefu ya sabuni za vipande.

Eneo la ndani la duka kubwa ambapo kuna bidhaa mbalimbali kutoka makampuni tofauti kama vile: vyakula na vyombo vikiwa vimepangwa kwenye makabati, rafu, vikapu na hata ndoo na kwa pembeni kuna vitoroli kwa ajili ya kubebea bidhaa hizo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo kuna rafu ya mbao imebeba mikate ambayo imetengenezwa na kampuni mbili tofauti, na kwa chini kuna paketi za unga wa ngano na pia kuna mkono wa mtu ambao umeshikilia mkate mmojawapo.

Sehemu ya ndani duka kubwa ambapo kuna kaunta nyeusi yenye kifaa kikubwa maalumu kwa ajili ya kufanyia malipo, na kwa pembeni kuna rafu ndogo ambayo ina bidhaa mbalimbali kutoka makampuni tofauti, na pia kuna watu wachache wanakuja kufanya manunuzi.

Eneo la ndani la duka kubwa ambapo kuna bidhaa mbalimbali kutoka makampuni tofauti, ambazo zipo kwenye chupa na nyingine bado kwenye maboksi yake makubwa. Na kwa mbele kuna kaunta yenye kompyuta nyeusi kwa ajili ya kufanyia malipo.

Ndani ya duka kubwa, ambapo mteja ana uhuru wa kujichagulia mwenyewe bidhaa, kuna bango kubwa kwa juu lililoandikwa matunda na mbogamboga kwa rangi ya chungwa, na kwa chini kuna rafu mfumo wa makabati, ambazo zimejaa matunda na mbogamboga hizo, mfano ndizi, viazimviringo, nyanya na karoti.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu pana ambayo imejaa bidhaa za aina mbalimbali za plastiki mfano makontena ya kutunzia chakula yenye rangi, nyeupe, bluu na nyeusi, na pia kuna wateja wakiwa wanachagua bidhaa hizo.